Hapa tunaweza kuona watu mbali mbali. Miongoni mwao ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Vile vile kuna umati wa watu ambao wamefurika. Watu hawa wamekuja ili kutazama wanariadha wakikimbia.

Kwenye picha kuna watu ambao wanakimbia. Ni dhairi kwamba wao ni wakimbiaji. Wako katika mashindano ya kukimbia. Watu hawa ni wa muhimu mno kwa sababu wanaleta pesa katika nchi ya Kenya.

Hiki ni kitabu ambacho mama mjamzito upewa wakati wa kwenda kliniki. Anapewa kitabu hiki hili rekodi zake zote ziwemo hapa ndani. Hadi rekodi za mtoto anapozaliwa hadi atakapo kuwa miaka tano.

Hapa kuna watu ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wanaonekana kwamba wao ni walemavu, Kwa vile Kila mmoja wao hana mguu moja.

Huku ni uwanjani, kuna watu mbalimbali ambao wanaonekana, miongoni mwao ni watoto pamoja na mtu ambaye anaonekana kwamba ni mlemavu. Yeye anacheza mchezo wa kurusha mkuki.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye anajulikana kwa jina Asiya Sururu Mohammed. Ameketi chini na anaonekana kwamba yeye ni mlemavu, kwani ana miguu bandia pamoja na magogo.

Kwenye picha kuna kitabu cha kompyuta sayansi cha wanafunzi. Ni buku la gredi ya saba. Kitabu hiki kimechapishwa na kampuni ya Longhorn .

Kwenye picha ninaona mlango ambao umeandikwa kredi ya kwanza C na pia kuna karatasi ambayo imichapishwa jina la mwalimu Agnes.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kwamba ni wanariadha. Ni dhahiri kwamba wao wako kwenye zoezi. Watu hawa ni muhimu sana kwa sababu wanaleta pesa katika nchi yetu.

Hapa ni shuleni kwani kuna mlango ambao juu yake umeandikwa kidato cha kwaza R, kumaanisha kwamba wanafuzi wa kidato cha kwaza husomea ndani ya nyumba hii.

Kwenye picha tunaweza kuona watu wawili ambao wanaonekana kwamba ni wanariadha. Mmoja wao anaitwa Nancy Chelangat Koech. Huenda wachezaji hawa wa mbio wameweza kushinda kwenye riadha.

Hapa ni sehemu ya kampuni ya maji, inaonyesha kwamba maji ni uhai. Kampuni hio ina jukumu la kusabaza maji katika sehemu mbalimbali katika nchi ya Kenya.

Hapa ni dhahiri kwamba ni shuleni. Kwenye mlango huu wameweka karatasi ambayo imechapishwa kwamba hakuna mahali pa kutoka kwa kwa wanafunzi.

Hiki ni kitabu cha kliniki, mwanamke mjamzito hupewa kitabu hiki. Na huu wanarekodi yake, Hadi wakati ambapo atajifungua. Kisha rekodi za mtoto zitawekwa hadi atakapofika miaka mitano.

Hapa ni ukumbi wa mihadhara katika chuoni. Ni dhahiri kwamba kuna viti ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa chuo kwa vile viti hivi havitumiki katika shule ya msingi au hata shule ya sekondari.

Huku ni shuleni na ni sehemu ya darasani kwani tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile dawati na hata viti ambavyo vinatumiwa na wanafunzi wanapofunzwa somo mbali mbali.

Kwenye picha kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli barabarani. Baiskeli yake ina rangi ya manjano, yeye mwenyewe amevaa nguo nyeusi na ni dhairi kwamba hana mguu mmoja.

Kwenye picha kuna watu wanne, ambao wote wanaonekana kwamba ni wakimbiaji katika nchi yetu, na wote wanaonekana kuchoka mno. Wakimbiaji ni watu wa dhamana sana katika nchi yetu.

Katika picha hii kuna wakimbiaji wawili, moja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke, wanaonekana kwamba wako katika mazoezi. Hili waweze kuje kushiriki katika mashindano ya riadha.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mchezo wa kukimbia riadha kuna wakimbiaji wawili ambao wanaonekana mmoja wao ni wa nchi ya Kenya. Wakimbiaji ni watu muhimu mno kwa sababu wanatuletea pesa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona watu watatu wawili wanaonekana dhahiri kwamba wao ni wachezaji na ni walemavu kwani wanasaidiwa na magongo ili kuweza kutembea.

Hapa kuna vitu vya kuchezea kwa watoto, vilevile kuna mti wa mwembe. Hapa ni dhairi kwamba ni sehemu ambapo watoto uchukuliwa ili waweze kujivinjari.

Watu hawa wanaonekana kucheza mpira wa kadada, wao ni walemavu kwa vile ni dhairi kwamba kila mmoja wao hana mguu mmoja.

Kwenye picha kuna wanawake ambao wamevaa shati ya rangi nyekundu, pamoja na longi ya rangi nyeusi. Wanaonekana kwamba wao ni walemavu kwani wameketi katika kiti cha magurudumu.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna watu wanaocheza mchezo wa kandanda, watu hawa wanaonekana kuwa ni walemavu kwa vile kila mmoja hana mguu mmoja.

Huku ni darasani kwani tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile dawati kiti na hata ubao. Sehemu hii ni mahali ambapo wanafunzi hujipatia masomo yao mbali mbali.

Kwenye picha tunaweza kumuona mtu anayejulikana kwa jina Wesley Kimeli sang. Yeye ni mkimbiaji katika nchi ya Kenya. Ameweza kujishindia nishani mbalimbali katika mchezo huo.

Hapa kuna tarakilishi, viti, meza na hata kalamu. Ni dhahiri kwamba sehemu hii ni ofisi ya mtu binafsi.

Hiki ni kitabu ambacho ni cha kiswahili, tunaona kwamba ni cha kipindi cha pili na kuna michoro mbalimbali ya mzee na mtoto. Tunapewa maelezo kuhusu yale ambayo watu hawa wameweza kubeba mikononi mwao.

Huku ni ukumbi wa mhadhara, kwani tunaweza kuona viti ambavyo ni vya wanafunzi wa chuo, kwa vile viti hivi havitumiki katika shule ya msingi au shule ya upili

Hapa ni darasani kwani tunaweza kuona ubao ambao umeandikwa swali, swali lenyewe ni la dini, linauliza kuhusu samueli katika Bibilia jinsi alivyo itikia wito wa Mungu.

Katika picha kuna karatasi ya mtihani wa kigeni ya mwanafunzi huyu ameweza kupata maswali mawili tu mengine yote ameweza kung'oa. Maswali yanaulizia mambo ya kidini.

Hapa kuna watu ambao wamepigwa picha. Wengine wao wanaonekana kwamba ni walemavu. Wao wanajitayarisha ili waweze kuanza kucheza mchezo wa soka.

Kwenye picha Kuna brashi ya viatu. kifaa hiki hutumiwa katika kupiga rangi, viatu. Wanafunzi wengi huwa na kifaa hiki.

Kwenye picha kuna wachezaji ambao wamevaa shati ya rangi nyekundu pamoja na kaptura ya rangi ya kijani kibichi, wao wanaonekana kwamba hao ni walemavu kwa sababu wanatumia magongo.

Kwenye picha kuna kitabu cha gredi ya pili, yenye anwani ‘Nyota ya Kiswahili’. Kitabu hicho kina mchoro wa watu wawili wanaopitia farasi.